Hapa ni maeneo ya bichi , vipo vibanda kadhaa vya makuti, viti vya plastic , meza na kathalika. Ikiwemo pia shuka nyeupe, vifaa vya kuogelea.